Hawa ni wakenya ambao wameweza kushika bendera ya Kenya kuonyesha kuwa hawa ni wakenya, wanaishara kuwa wanashabikia timu fulani ambao wanaendelea kucheza uku wengi wao wakiwa wameweka mkono yao juu na kucheka uku kuzungumza.

Hawa ni wale ambao ni wapinzani wa ODM, wako katika ile harakati ya kuzungumza au kuna kitu ambayo iko katika ile hali ya kiasili hili waKenya waweza kusikia ama serikali iweze kuifanya hilo hili ikuwe na hitilafu ile ya kuifanyia kazi na serikali ku...

Hawa ni majaji ambao wameweza kusimama. Hawa ni wale ambao wanaunga majaji katika kortini, huku wakiwa wanawakilisha kesi yao katika kortini. Kuna wengi ambao wameshika mabango na vikuza sauti, huku mwingine ameweza kushika karatasi akiwa anaweza kusoma, kusoma kulinganisha na makosa au kuhakikisha kuwa kesi yao imeweza kuthibitishwa vizuri.

Wanasoka hawa ambao wameenda kando ya uwanja wao, huku moja wao ameweza kuifunga goli, huku katika wanashabikia huyu ambaye ameweza kuipata goli katika goli, hawa ni wachezaji wa timu fulani, huku nyuma yao kuna wafuasi ambao wameweza kuketi chini.

Huyu naye ni mshapiki ambaye ako katika ile hali ya kuisaidia timu hii, au kumpa timu hii ambayo ni Bandari FC, kuonyesha kuwa, ye ni mtu ule ambae anaisaidia au ni mshabiki wa timu hio, huenda mtu mwenye ako katika ile hali ya kuicheza katika uwanja huo.

Hawa ambao wameweza kuketi chini wako katika ile hali ya kufunzwa jinsi ya kutumia tarakilishi ile naye yule ambaye ako katika hali ya kuitumia tarakilishi ni yule ambaye anaonekana ni mfanyakazi katika huduma Kenya. Ako katika ile hali ya kumwonyesha huyu jinsi ya hivyo vitu.

Huyu ambaye ni jaji mkuu wa Kenya Martha Koome akiwa ameweza kuiketi na kuishika kinasa sauti ili apashe sauti au kitu ambacho anataka kuhudumia watu ambao huenda ni majaji au wakenya.

Wanaume hao ambao wameeza kuketi, wakiwa katika foreni wameshika kalamu na vijikaratasi huku wengine wakiwa wanageuza katika kazi ya kuzisoma, kuna mashini yamewekwa kwenda chini, kuna madada wawili ambao wamefika foreni huku wamesimama huku wakipeana, majina au wakiwa wanapeana maono fulani huku waandikwe katika jambo hilo.

Hawa ni wafuasi wa sehemu fulani, kama wafuasi wa mchezoni, wafuasi hao ambao wameeza kusimama huku wakishabikia mchezo huo wa kadanda, au mchezo wa mguu, huku wengi wakiwa wanacheka na wameshika vitambaa vinazoonyesha sehemu wanaeza kujiunga ama kuunga.

Naye huyu anaweza kumsaidia jamaa huyu kuweka mkono ili ahakikishe ameweza kupata kutambulisho au kifaa hicho ambazo anawezakuwa anaitaka katika huku. Naye huyu ni yule ambaye ameweza kuajiriwa kufanya kazi katika Huduma Kenya

Naye huyu ni naibu wa rai Kithure Kindike ambaye ameweza kuhudhuria katika huduma Kenya huku mama huyu ambaye ameweza kushika mtoto anaonyesha jinsi ya kufanya kazi katika sehemu hii au jinsi anafaa kusaidika, nao kuna wale ambao wameweza kuenda wote katika sehemu hio na wananchi hawa.

Hii inaonyesha kuwa hili ni dirisha ambalo wakati wowote ukona ile kitu inafaa kuomba au kuongea na wananchi ambao wako kwa ile hali ya kuskiza. Na inadhihirisha kuwa wale wananchi ambao wako na ile kosa wanaeza kuenda kwa ile sehemu huo.

Hawa ni wananchi ambao wameweza kuhudhuria katika mkutano au ule mpira ambao huenda bado inaendelea kuchezwa katika sehemu hiii inaonekana kuwa wameweza kuenda ili weweze kushabikia timu yao ambayo wameeza kuenda ili iweze kuipata ushindi katika sehemu hiyo.

Hawa ni wachezaji wa voliboli ambao wameweza kuenda katika sehemu ambayo ni wanakimbia. Wako katika ile hali ya kushiriki kwenye mchezo huu wa voliboli ili waweze kushida. Wako katika kwenye sehemu moja ambayo wameweza kuketi huku wakipewa onyo na kuwaambia wale ambao wanacheza waweze kupata ushindi.

Hiki nayo ni mchezo wa kuiruka ambayo inafanyika kila sehemu. Hawa nao ni wachezaji ambao wako katika uwanja huu wakifanya mchezo huu ili waweze kupata ushindi . Nayo kuna mwingine anayeifuata huku ameweza kuiruka katika mchanga hii.

Basi huyu mwanadada ambaye ameweza kusimama huku amevalia nguo inayodhirisha kuwa yeye ni Mkenya. Hao wameweza kuketi chini. Ni kama wako kwenye mkutano ama wako katika kuangalia mpira wa soka.

Kuishinda mchezo huo wa soka ambao walikuwa wanacheza ambao walikuwa katika hali ya kushiriki au kusherehekea ule mchezo ambao walikuwa wanacheza, huenda wamekuwa mabingwa kwa kufunga goli ili waweze kuipea na kuipea pesa katika serikalini.

Hawa ni wafuasi mashabiki wa mchezo wa soka ambao wameeza kuenda katika sehemu hii ili waweze kushabikia timu yao ambayo itakuwa inacheza ama inaendelea kucheza, hawa wameweza kuivalia nguo za timu yao ili waonyeshe kuwa wanaitumia au wanaipea usaidizi timu hii ambayo inaendelea kucheza.

Mama mmoja ambaye yuko mbele ameweza kuvalia, kuvalia kitu ya nyekundu, ameweza kuketi huku akiwa katika huduma Kenya. Kuwa wamama wawili ambao wameketi, wameketi katika mbele yake akimhudumia, akimhudumia mwanaume huyu katika kutumia vitu za, vitu za kitalii.

Huyu ni jaji mkuu ambaye anataka kusalimiana na wazazi au wengine, akiwa amehudhuria mkutano katika sehemu moja. Wengine wao wameweza kusimama huku wakimpea heshima na kumkaribisha jaji huyu ambaye ni Martha Koome. Hawa ni watu ambao wakona kalamu na vitabu ilikuandika maneno ambayo huenda wanazungumza.

Wanasoka hawa ambao wameivalia nguo ambazo zinafanana wako katika mazoezini katika uwanja wao ili waweze kuenda katika mchezoni wao kucheza ili wapate ushindi, hawa wanakimbia kuzunguka uwanja wao wa mchezoni.

Haya huyu ni William Samoei Ruto ambaye ni rais wa jamuhuri wa Kenya wa nne na kuna jaji huyu mkuu mama anayeitwa Koome na kuna yule ni mkuu wa spika ambaye ni Moses Wetangula huku akiidhirisha kuna vifaa ambavyo ameweza kishika katika mkutano huo.

Hapa ni Huduma Kenya, nao hawa ambao wameweza kushika tarakilishi ni wale ambao wameweza kuajiriwa katika huduma, ili kuweze kuifanyia kazi waKenya katika sehemu hii, nao kuna wanainchi ambao wako katika, ambao wameeza kuisimaa na wale ambao wameezakuifikia katika sehemu hio.

Hawa ni wachezaji wa soka ambao wako katika ile harakati ya ile mchezo wakiwa wanacheza. Wameweza kuvaa sare ambazo ni tofauti ili kuonyesha kuwa wametoka timu tofauti. Kuna wale wakenya ama wananchi ambao wameenda katika sehemu hio kupeana ushirikiano timu ambayo wanaitaka ushindi.

Wafuasi ambao wameweza kupiga foleni ili waweze kuhudumiwa katika sehemu hii, wameeza kupiga foleni huku wakiwa na vijikaratasi kwenye mkono wao ili kuhakikisha kuwa kitu ambayo anapeana anaweza kusaidika, katika chumba hili ambalo juu kuna tarakilishi, kuna televisheni ambayo imeweza kuzimwa.

Hawa ni wachezaji wa soka ambao wako katika hali ya kuendelea kuicheza mpira huo wa soka. Naye huyu ambaye ameweza kuivalia zile nguo ambazo hazifanani kudhihirisha kuwa wanaitimia au wanaichezea timu ambazo ni tofauti. Naye nyuma kuna wale ambao wameweza kuhudhuria ili kushiriki mchezo huo.

Hawa ni wafuasi wa mchezoni wa kandanda au soka katika jamhuri ya Kenya. Kuna dada mmoja ambaye amevalia bendera ya Kenya, kuadhimisha kuwa yeye ni mkenya. Wafuasi hawa ambao, wamesimama huku wakisherehekea timu yao kwa mgomo na kisherehe sherehe.

Hapa ni mjini nayo gari hili ambalo ni la kifahari liko katika sehemu hii huenda linanguruma au liko katika ile hali yake. Kuna vitu ambazo zimeweza kuwekezwa katika sehemu hii ya mjini, vingi vinafaa au vinatumika kuijenga barabara au katika jengo nyingine mjini.

Hapa ni huduma Kenya naye waziri ambaye ameweza kuiweka katika sehemu hii anaonekana akiangalia kifaa juu, tarakilishi ambayo ik katika sehemu hii, naye wale ambao wameweza kuajiriwa katika sehemu hii katika ile hali ya kuwa na ile hamu kuskiza yale maneno ambayo anasema.

Hawa ni wachezaji wa soka ambao wako katika ile harakati ya kucheza mchezo huu. Nao wameweza kuivalia zile nguo ambazo hazifanani kudhihirisha kuwa wanaitoka katika timu ambazo hazifanani. Wako katika ile harakati ya kuicheza mpira ili waweze kupata ushindi.

Hapa ni Huduma Kenya ambao hawa wateja ambao wameeza kusimama uku wakizungumza jinsi ya kuhudumia wananchi katika Huduma Kenya. Wameeza kusimama uku wakizungumza huku nyuma kuna watu wengine wao wameeza kusimama.

Hawa ni wafuasi wa soka ambao wameweza kwenda sehemu au katika uwanja ili waweze kushabikia timu yao ya fc ambao wameweza kujumuika na kuwa pamoja ile wakati mchezo huu ambao utakao chezwa wataweza kuipea usaidizi na kuwazaidi wachezaji ili wapate ushindi.

Huyu naye ni waziri wa spoti ambaye ameweza kumsaidia huyu R. Sylvane, ambaye anaivalia shati 30,ili kuonyesha kuwa yeye ameweza kuwa na ule ushirikiano au ni mchezaji bora katika Ulinzi Stars. Hii inajunuisha huyu ni mchezaji wa soka.

Hapa ni Huduma Kenya. Wafuasi wao wanasimama ama wanafanya kazi katika huduma. Wameweza kuketi chini huku wakipea maonyo, wakiongozwa jinsi ya kufanya vitu au jinsi ya kuduminia Wakenya. Hawa nao wameweza kuketi chini huku wamevaa nguo za huduma wakipewa maonyo na wakielezwa jinsi ya kazi hizo.

Hapa ni Huduma Kenya, wale wanainchi ambao wameeza kuketi chini wako katika ile foleni ya kufikiwa, hawa hawajafikia katika sehemu huo ili kuweza kuratibiwa, nao kuna wale wako nadani wakiwa wameweza kuajiliwa katika sehemu ili kuifanyia wanainji kasi.

Huyu ambaye ameivalia jezi ya jubilee ambaye ni raisi watatu wa jumuhia ya Kenya Uhuru Mwigai Kenyatta, huku ameweza kuishika mkono wa mwana dada huyu ambaye ameweza kuicheka, wakiwa katika mkutano au msafara wa kisiasa. Nyuma yao Kuna watu wengine huku wakiwa wanaongea na kuiangaliana.

Hapa ni huduma Kenya ambapo hawa wameweza kuhudhuria katika sehemu ya Kenya ambayo wameweza kutoka ili waweze kupata usaidizi katika sehemu hii, nao wale ambao wameweza kuajiriwa katika huduma wameweza kuzivalia nguo ambazo ni za kazi ambazo zinafanana ili wawe katika ile hali ya kufanyia kazi.

Mama huyu ambaye ameweza kuisimama katika kifaa chake cha kuifanyia kazi ambayo ni Mama Miriam Millicent Omanga anaziuza mayai na vitu mingi za kukula huku wengine wateja wakiwa wamesimama wakiwa katika shughuli zao za kila siku.

Hawa wameweza kuivalia zile sare ambazo zinafanana na kofia kuonekana kuwa wako katika ile mkutano au katika ile ishara kuonyesha wako pamoja. Pia wameweza kuenda kwenye mkutano ambao rais ameweza kuenda. Kuhudumia katika sehemu hiyo ili waweze kuskia yale maneno ambayo yanasemwa.

Hapa ni huduma naye mtoto huyu ameweza kuketi chini kwa kimyakimya akiangalia hawa. Katika sehemu kuna vitabu ambavyo vimewekwa katika sehemu hii nao hawa wako katika ile hali ya kujifunza kwa kuonyeshwa na mwanaume, mwanamke huyu kifaa katika tarakilishi hii.

Huyu naye ambaye ameweza kuwasalimia hawa majaji ni rais wa jamuhuri wa Kenya wa nne ambaye ni William Samoei Ruto huku akiwa katika hilo shughuli la kua katika sehemu hii na kuwasalia wale majaji kwenye chumba hicho cha Judiciary baada ya kutokea kwenye mkutano huo.

Naye huyu ambaye ameishika bibilia, ni raisi wa jamuhuri ya Kenya wa nne ambaye ni William Samoi Ruto, naye kando yake ni bibiye Rachel Ruto, wakiwa katika ile mkutano ya kuapisha kuwa raisi ya jamuhuri ya Kenya, ambao kando yao wameweza kuhudhuria wakenya wengi katika mkutano huo.

Hapa ni huduma centa ambayo kuna watu wengi, wafanyikazi wakiwa wameketi huku ndani, huku wateja wakiwa wamekaa katika madawati haya ambayo hayana wateja wengi huku hapa ni huduma ambayo wakati unataka kitu unaeda kufanyiwa au kupata vitu hizo kama vitambulisho.

Hao ni wale ambao wameweza kuenda katika sehemu hii ili kushiriki kwenye mchezo huu. Hao wameweza kuenda. Kile bada wanaweza kuishabikia timu ambayo unaweza. Hao katika ile hali ambayo wamekuwa na mkutano au sheria ambayo ulikuwa unaendelea katika uwanja huu ambao wameweza kuhudhuria.

Hapa ni huduma Kenya. Hawa wameweza kuketi chini wako katika ile foleni, wako katika ile harakati ya kutaka kufikiwa ili waweze kuhudumiwa katika huduma Kenya, nao wale ambao wako katika ile hali ya kuonyesha jinsi ndani kuna ule mkuu wa serikali ameweza kuhudhuria sehemu hii.

Huyu ambaye ameweza kushika bibilia, kuwapishwa kuwa raisi wa jamuhuri ya Kenya rais wanne, ambayo William Samoei naye kando yake kuna bibi yake mamake Rachael, ako katika ile ishara ya kuwapishwa kwake ili anze kazi ya kufanyia wananchi kazi.

Hili ni chumba cha kifahari ambacho ni cha kortini ambacho kinatumika wakati wowote ambao hujahitimika au hujapendeza na kile kitu ambacho kinaonekana. Inafaa kupeleka sera lako au kesi lako kwenye kortini ili wajaji waweze kuisikia na kupea haki wako.

Kadi hizi za kitambulisho ambayo zimeweza kukutanishwa pamoja katika meza, katika kwenye meza. Hizi ni kitambulisho za watu ambayo zinahakkisha, zinaonyesha wewe ni mkenye, wewe umetoka sehemu fulani ambayo pia, iko na picha ya mkenya ambaye imeweza kupigwa na kuwekwa sehemu ya kitambulisho hiyo.

Huyu naye ni msichana ambaye ako katika mahojiano ili aweze kuwa jaji mkuu katika sehemu hiyo naye huyu anawasiliana nao, anayajibu yale maswali huenda ana katika kuulizwa.

Hapa ni Huduma Center ambao wao ukuja na wafuasi Hawa kuu wa serikaliini huku wameweza kutembelea Huduma hiyo ukiona vile wauguzi Hawa Wana wanafanyiwa kazi wananchi.

Kuna mwana polisi mmoja ambaye ameshika karatasi kwenye mkono wake wa kushoto huku akitaka kushika simu ya mvulana moja ambaye ameweza kuketi chini. Juu yake kuna watoto ambao wako shuleni na wameweza kusimama ni kama wako kwenye gwaride. Kuna watoto ambao wanatembea wameshika vitabu vyao mgongo huku wakitembea.

Kando ya jaji mkuu Martha Koome ambaye ameweza kuketi katikati ni majaji wengine ambao ni wanaume na wanawake, huku chini ni majaji wengine ambao wameeza kuketi wakisikiliza kesi hiyo, kuna bendera ya koti na kuna bendera ya Kenya.

Hawa ni wachezaji ambao wameeza kushika picha ya wanyama pori ambao wameeza kuchorwa, wachezaji hawa wameweza kushinda katika mchezo wao, wanapewa viungo ujumbe yao wanadhibitisha na Kenya Airways hawa ni wavulana wote hii inaonyesha wanacheza michezo wa mkono.

Hii lina ishara kuwa wakati unazaliwa lazima ukuwe na hii inadhibitisha na inaonyesha kuwa pahali umezaliwa, jina ya mzazi ,jina ya mama yako, jina ya baba yako, pahali umezaliwa, jina lako na inaonyesha kama wewe ni msichana ama mvulana.

Watu hawa wameweza kuvalia nguo ambazo zina rangi zinafanana, inaonyesha kuwa ni wachezaji wa Gor Mahia, huenda ni shabiki au ni mashabiki wao wanashabikia mchezo wao ambao ni Gor Mahia, watu wameweza kusimama huku wanashika vitu za kuchezea au kupaza nayo sauti.

Mikono haya mbili ambayo inaeza kusalimiana pamoja inaonesha tuko pamoja na imeeza kuekwa rangi nyekundu kusunguka katika. Mikono hii inaonesha kua ilikua jama ja wanasiasa walikua wanatumia katika siasa.

Huku nalo mjini, kuna maduka za kifahari na manyumba si mingi ambazo zimeanza kujengwa. Hizi kuna mtu mmoja ambaye ako kwa pikipiki yake huku ameweza kuibeba mabaruwa haya ambayo ameiitoa kutoka Boston hapa Nairobi. Na kuna magari na wanapikipiki wengi ambao wameweza kuwekesha pikipiki zao na magari zao katika kando ya jumba ya kifahari ya postal .

Huyu naye ambaye ameweza kusimama na kuishika Bibilia kwenye mkono wa kushoto ni jaji mkuu wa taifa ya Kenya Martha Koome, huku akithibitishwa kuwa kazi yake ambayo ya ujaji ataifanya kwa utulivu na kwa haki, huku akionyesha kuwa yeye ni mwanasheria na ataifuatilia kazi yake vizuri ili kuhakikisha kuwa kila Mkenya amepata haki yake katika kiti yoyote ambacho atakuwa amejumuishwa katika kotini.